Mimea mingi ya mahindi yaliyokauka yako shambani. Mahindi haya yamepangwa kwenye mlolongo na ni kama ni wakati wa kuvuna umewandia.

Ng'ombe wawili wanatembea katika sehemu maalum wakielekea sehemu iliyokuwa na maji wanayozamishwa ndani ili kutolewa wadudu mwilini. Kando na sehemu hiyo kuna watu wamesimama wema wakiwa wanatazama ng'ombe hao.

Ndizi nyingi, zilizo vunwa kutoka shambani zimewekelewa kwenye sakafu iliyo na matope. Ndizi hizi zimepakwa mpangilio na katika sehemu hiyo kunao watu wengi walio keti hapo wakin'goja wateja wake kununua.

Kwenye shamba hili kuna mashimo mengi na ndani ya mashimo hayo migomba ya ndizi iliyipangwa kwenye vikundi, migomba mengine ni mikubwa na mengine ni michanga ndio.

Kifaa cha kukamua ng'ombe kimeelekezwa katika chuchu za ngombe huku kina saidia kukamua ng'ombe huyo maziwa, ng'ombe huyu amesimama zizini na kando yake kuna ng'ombe wengine humo.

Ng'ombe wawili waliolala chini kwenye ardhi kavu kana kwamba wamekufa au wamepoteza fahamu. Mwili wa ng'ombe mmoja umejilaza upande mmoja huku miguu ikiwa imenyooka ishara ya hali isiyo ya kawaida. Hakuna dalili ya uhai kama kusimama au kutembea. Mandhari inaonekana kuwa ya vumbi au udongo mkavu na hakuna malisho yanayoonekana karibu.

Mahali hapa pana vitu vingi Sana vikiwemo machungwa, hizo zilizoiva, ndizi mbichi, vitunguu na kreti zilizo na vitu vingine visivyoonekana Kwa urahisi katika picha hii.

Mwanaume mmoja aliyevaa shati ya rangi ya samawati amesimama kando na ng'ombe watano waliokuwa wamejisitiri kutoka kwa jua katika sehemu fulani iliyotengenezewa ng'ombe hao . Kando na ng'ombe hao kuna chakula cha ng'ombe kilichokaushwa .

Watu wawili wanaotumia pikipiki iliyobeba mifuko ya maziwa kwenye eneo la vijijini lenye nyasi na miti, wanaonekana wakifanya shughuli ya biashara ya maziwa karibu na uuzio wa miti.

Ndizi nyingi, zimepandwa, kwenye mpangilio, katika shamba. Shamba hii, inaonekana kuwa kubwa sana na katika mwisho wa shamba, kuna mtu aliyevaa sharti ya rangi ya manjano. Ndizi hizi, hazijakomaa bado kwa sababu hakuna ndizi, iliyoanza kuwa na matunda ya ndizi.

Ng'ombe kadhaa wanaonekana wakiwa katika zizi la ng'ombe, wakiwa wamewekewa chakula, chakula iliyo rangi ya kijani kibichi, wakiwa wanakula na mazingira hayo yanaonekana kuwa masafi, na yanastahili kwa ng'ombe ili kupata matukio mazuri.

Watu wawili, mmoja aliyevaa, nguo ya rangi ya samawati, na mwingine aliyevaa, shati nyekundu, wamechuchumaa, chini, ya ngombe, huku wameshika chuchu za ngombe wakikamua.

Mkono wa mtu umeshikilia ndizi inayokuwa inatolewa maganda yake ya nje ya kijani na sehemu ya ndizi iliyotolewa maganda iliyo ya rangi nyeupe inaonekana . Kando na mkono huo kuna ndizi nyingine ambazo bado hazijatolewa ngozi.

Shamba hili lina mimea mingi sana ikiwemo migomba ya ndizi, na mimea mingine isiyoonekana kwa urahisi. Sehemu moja ya shamba hili limelimwa na kupaliliwa.

Shamba hili lina mimea mingi sana ikiwemo migomba ya ndizi ambayo haijaota ndizi bado na sehemu nyingine kuna nyasi zilizomea na kuwa kubwa sana na katika shamba hili kuna mimea isiyo julikana na sehemu ambayo imelimwa na kutolewa mimea yote.

Ng'ombe mmoja wa mchanganyiko wa rangi nyeupe na nyeusi amesimama zizini huku kwenye zizi hilo kuna mtu mwengine aliyevaa kofia ya rangi ya manjano. kanzu ya rangi ya manjano na mgongoni amebeba tanki ndogo ya rangi ya manjano iliyo na kifurushi kinachotumika kunyunyizia ng'ombe huyu dawa au kumwosha.

Mwanaume mmoja aliyevaa kofia nyeusi na shati nyeusi ameshika kibuyu mkononi huku akimwaga maziwa yaliyomo kuelekea kwa ndoo ya chuma iliyowekelewa sakafuni. Mama aliye kando yake aliyejifunga kilemba kichwani na kuvaa kanzu ya rangi ya manjano ameshikilia kichungi kinachotumiwa kuchunga maziwa.

Sufuria ya chuma ina maziwa yaliyoganda ndani yake na kwenye sufuria hiyo kuna kijiko kilichokuwa kimetumiwa katika kutoa maziwa haya ndani ya sufuria. Kijiko hiki ni cha chuma pia.

Ndizi hizi ni za rangi ya kijani kibichi, ndizi hizi bado hazijakomaa vizuri na bado ziko kwenye mgomba. Mgomba huu Una matawi ya kijani kibichi yaliyokuwa yamenawiri.

Ng'ombe wengi wako katika sehemu iliyotupwa uchafu mwingi kwa pamoja. Ng'ombe hawa wanatafuta chakula katika uchafu huu.

Wanawake wawili mmoja akiwa amevaa kilemba cha rangi nyekundu na sweater nyekundu, huku mgongoni amembeba mtoto ameshikilia sehemu ya chini ya ndizi iliyo ndani ya mgomba na mwanamke mwingine kando yake ameshikilia kifaa ambacho anatumia kukata ndizi hiyo kutoka kwenye mgomba.

Migomba mingi ya ndizi iliyo changa imepangwa shambani kwa mpangilio. Migomba hii ni mingi sana na shamba hili ni kubwa sana na chini yake kuna waya au kifaa kinachotumiwa kunyunyiza migomba hii maji.

Mtu mmoja aliyevaa kofia ya chuma, na jezi ya kijani, amebeba tenki ndogo za chuma kwenye pikipiki yake huku akiiendesha. Barabarani humo kuna magari mengine na huku kando pia kuna magari mengine yaliyoegeshwa.

Unga mweupe uliosagwa uko juu ya karatasi nyeupe iliyo ndani ya mashine isiyojulikana. Mashine hii inaendelea kusiaga unga huo.

Mwanamke mmoja, amechuchumaa, huku ana tabasamu, mkononi ameshika kisu, anacho kitumia kutoa maganda, kutoka kwa ndizi, na mbele yake, kuna ndizi nyingi, zilizokuwa zimetolewa maganda, sehemu hii aliyomo mwanamke huyu, kuna migomba mingi ya ndizi.

Shamba hili linaonekana kua limepandwa ndizi mingi kwenye mlolongo na ndizi hizo zinaonekana kua ndizi zenye ni refu sana na baadhi ya ndizi hizo zimeivia kwenye mgomba na zingine bado hazijaiva.

Mtu mmoja, ameketi na kuweka ndoo ya chuma, katikati ya miguu yake. Mtu huyu, anaelekeza mikono yake kwenye chuchu za ng'ombe, aliyefungwa miguu, huku, anamkamua ng'ombe huyo.

Shamba hili lina migomba mingi ya ndizi. Migomba mengine bado ni michanga na mingine ishaota matunda ya ndizi. Kwenye shamba hilo kuna matawi ya ndizi yaliyoanguka chini na yamekauka.

Ndizi mbili zilizo rangi ya manjano amabzo zimeiva hadi zikapasuka ngozi zimeekelewa juu ya mbao iliyo rangi nyeupe.

Mtu mmoja aliyevaa surubwenye ya rangi ya samawati amebeba kifaa kwenye mgongo wake kinachotumika kuosha ng'ombe, kuna ng'ombe kwa hiyo picha waliokuwa katika sehemu fulani wakiwa wanasubiri kuoshwa huku kuna ng'ombe mmoja anaendelea kuoshwa.

Ng'ombe wa rangi nyeusi, anaonekana akiwa anakula sehemu fulani iliyotengwa ya kuekewa ng'ombe chakula, ndani ya zizi. Zizi hilo limetengenezwa na mabati na mbao na sehemu hii yenye iko na hilo zizi, inaonekana kuwa ni mahali kuna ukame

Ng'ombe wawili, walio na rangi ya udhurungi, wameloa maji. Ng'ombe hawa wametoka kupitishwa kwenye sehemu inayotumika kuzamisha ng'ombe na sasa ng'ombe hawa wanatembea kutoka sehemu hiyo.

Mwanamke mmoja amechuchuma kando ya ng'ombe huku akiwa ameelekeza vidole vyake kwenye chuchu za ng'ombe huku anakamua ng'ombe hiyo na maziwa hayo anayoikamua anaielekeza ndani ya ndoo iliyowekwa chini ya miguu ya ng'ombe huyu na ng'ombe huyu amefungwa miguu yake miwili.

Mwanamke mmoja aliyevaa shati ya rangi nyeusi yu shambani akipanda mimea isiyojuikana, kando na hilo shamba aliko kuna ndizi za aina mbalimbali zingine zilizokomaa na zingine bado hazijakomaa na nyuma yake kuna nyumba ya matope iliyo na mabati.

Mtu mmoja aliyevaa kofia nyeusi na shati ya rangi ya samawati anaonekana akiwa ameshika ndizi zilizoiva na ndizi hizo zinaonekana bado zikiwa kwenye mgomba na hazijatolea shambani bado. Kando yake kunaonekana kuwa na ndizi zingine mingi ambazo bado zinamea.

Ng'ombe wawili walio na mchanganyiko wa rangi ya nyeupe na nyeusi, wamelala chini Kwa mchanga.

Mwanaume mmoja aliyevaa shati nyeupe na viatu vya mvua vya rangi nyeupe ana glovu mkononi iliyochafu . Kando yake kuna ng'ombe kwenye zizi na ng'ombe hii imesitiriwa na chuma ili isiweze kutoka sehemu hiyo . Ng'ombe hii ina rangi nyeupe na nyeusi.

Kwenye shamba hili, la udongo wa rangi ya udhurungi. Kuna mimea na mimea hii inaonekana kuwa mahindi. Mimea hii imevamiwa na wadudu wa shambani.

Ng'ombe wengi wamefungiwa katika sehemu iliyotengenezwa vizuri. Ng'ombe hawa wanakula chakula waliyoekewa. Ng`ombe hawa ni wengi na wa afya. Katika sehemu hiyo kuna watu wengi wanaokuwa wakitembea hapo na kuangalia jinsi ng`ombe hao wanakula chakula hiyo.

Migomba mingi ya ndizi iliyopandwa kwenye vikundi ndani ya shamba imenawiri sana. Migomba mengine ni michanga na mengine ni mikubwa. Kando ya shamba hilo kuna nyasi zilizomea hapo.

Watu wawili waliovaa kanzu nyeupa na viatu vya mvua vyeupe. Wamesimama kando na jiko iliyo na sufuria juu yake. Mmoja wao akiwa ameshika ktui kinachokaa kama kijiko mkononi. Huku anapika chakula kisichoonekana vizuri kwenye picha. Kando yao ameketi mwanamke aliyevaa kanzu nyeupe pia na viatu vya mvua vyeupe pia.

Migomba mingi ya ndizi Ii shambani, na kando ya shamba hilo kuna nyumba inayoonekana kwa paa tu ,na paa hiyo ni ya rangi ya hudhurungi kando ya nyumba hiyo kuna uwanja mdogo.

Shamba hili lina ndizi na mgomba mmoja wa ndizi hio umeota matunda ya ndizi, ndizi hizi ni mingi na ni refu sana na mgomba huo umesaidiwa kusimama na mti maalum uliotengenezwa kwa kazi hiyo.

Mwanaume mmoja yu shambani na mgomba wa ndizi una mpangilio maalum na katika shamba hilo mwanaume huyo anashikila kifaa fulani kisicho eleweka.

Sehemu hii ina watu wengi wanaoendelea na shughuli mbalimbali ,mmoja wao akiwa mwanaume mmoja aliyebeba ndizi kubwa mkononi mwake akielekeza kwa gari iliyoegeshwa kando na hapo. Hapo chini kuna ndizi zingine nyingi zilizokuwa zimepangwa kwa ustani.

Ngo'mbe wengi waliofungiwa kwenye zizi wanakula chakula kutoka mahali ambapo pametengenezewa ili kuwekwa chakula cha ngo'mbe hicho. Mtu mmoja aliyevaa viatu vya mvua na kabuti ya rangi ya samawati yuko kwenye eneo moja anajaribu kuwapea ngo'mbe hao chakula.

Bakuli ambalo limejaa maziwa mala linaonekana likiwa limeekelewa maali fulani na kijiko cha mbao kuwa kimerushwa ndani.

Ng'ombe mmoja mwenye rangi nyeupe na nyeusi yuko katika zizi huku akikula chakula kutoka kwa sehemu iliyotengewa chakula ya ng'ombe. Huku kando yake kuna kifaa au mashini ya kukamua iliyokuwa inakamua ng'ombe hiyo maziwa.

Katika shamba hili, kuna udongo mwingi wa rangi ya hudhurungi. Chini kwenye udongo huu kuna matawi ya ndizi yaliyoanguka na kukauka. Shamba hili lina migomba mingi ya ndizi, mengine ikiwa ni chache sana, mengine ikiwa ni kubwa na ishaota matunda ya ndizi.

Watu kadhaa, wamekaa mahali ambapo , ndizi zimepangwa kana kwamba ni sokoni. Wakiwa wanangoja wanunuzi kuja kununua ndizi hizo. Ndizi hizo ni nyingi sana na zimepangwa, kwa njia maalum ili kuuzwa kwa urahisi.

Ng'ombe mmoja anaonekana akiwa amelala chini kwenye nyasi akiwa ni kama amezirai ama kuishiwa nguvu na nyuma ya ng'ombe huyu kunaonekana kuwa na ng'ombe mwengine pia aliyelala hivyo hivyo ni kama amezirai. Ng'ombe hawa wamewekewa kengele shingoni.

Ndizi, zilizovunwa kutoka shambani na zilizoiva zikawa rangi ya manjano, zimewekelewa mahali kuna sakafu. Mkono wa mtu, umeshikilia upande moja, wa mkongojo wa ndizi hiyo.

Mimea ya ndizi inayoonekana nyingine ikiwa ni kubwa nyingine ndio inamea katika shamba linaloonekana likiwa limegawanwa vizuri.

Ng'ombe hawa wako zizini na wanakamuliwa kutumia mashine za kukamua zilizoelekezwa kwenye chuchu zao. Ng'ombe hawa ni wa rangi nyeupe na nyeusi.

Ndizi kadhaa zilizovuna kutoka shambani zimepangwa kwa mpangilio kwenye sakafu katika mahali pasipojulikana. Kando ya ndizi hizo zilizopangwa chini kuna magari makubwa mbele yake moja likiwa la rangi ya kijani na lingine samawati na kuna watu wengi wanaendelea kupakia ndizi hizo ndani ya gari hizo.

Ndizi kubwa na nyingi zilizo za rangi za kijani kibichi zimenawiri na kukomaa huku zikiwa shambani kwenye migomba yao, shamba hili lina migomba mengi ya ndizi na migomba mengine imeota ndizi na mengine bado ni mchanga.

Ndizi nne zilizo kwenye kikundi ambazo zimeiva hadi zikakuwa za rangi ya manjano zimewekelewa mahali ambapo pana rangi nyeupe. Ndizi hizi katika sehemu ya mbele zina kakitu ka rangi nyeusi.

Mtu mmoja aliyevaa kofia nyekundu na nguo nyeusi, amechuchumaa akikamua n'gombe maziwa kuenda ndani ya kifaa alichokibeba mkononi kinachoonekana kuwa kipira cheupe, ng'ombe huyu yuko kwenye zizi.

Ng'ombe wengi walio wa rangi nyeupe na nyeusi walioekewa vifaa au vitu fulani maskioni mwao visivyoeleweka vilivyo vya rangi ya manjano wamesimama mahali fulani panapo dhaniwa kuwa ni mahali pa maji ya kunywa ya ng'ombe hao . Ng'ombe mmoja amelala chini kwenye mawe.

Maziwa yaliyoganda meupa. Yako ndani ya kichungi cha rangi ya kijani. Na ndani ya kichungi nani hicho kuna kijiko cha chuma juu yake. Kijiko hiki kinatumika katika kuchunga maji yote kutoka kwenye maziwa hayo yaliyoganda.

Watu wawili wanaonekana wakiosha ng'ombe mmoja na maji. Ng'ombe mwingine akiwa amesimama hapo kando, na nyuma yao kuna tanki jeusi, yenye linabeba hayo maji yenye ng'ombe anasafishwa nayo.

Ndizi nyingi ziko sakafuni, sakafu hii ni ya rangi ya kijivu, ndizi hizi zingine zimeiva na kuwa rangi ya manjano na zingine bado ziko rangi ya kijani kibichi katika chumba hiki kuna greti iliyobeba ndizi zilizoiiva vizuri ndani yake.

Mwanaume mmoja amevalia surubwenye ya rangi ya kijani kibichi ameketi kwenye kiti huku akimkamua ng'ombe akitumia mikono yake, maziwa anayo yakamua anayaelekeza ndani ya ndoo nyeupe ng'ombe huyo anayekamuliwa amefungwa miguu ya nyuma, kando ya ngombe hiyo kuna ng'ombe wengine kwenye zizi.

Ndizi nyingi za kijani kibichi zililzokomaa za kuvunwa kutoka shambani. Zimepangwa chini kwenye sakafu ya udongo humo shambani, na nyuma ya ndizi hizo kuna migomba mingine iliyokuwa imemea huko.

Mkono wa mtu umeshikilia ndizi mbichi ambayo imetolewa maganda yake. Kando na mkono huo kuna ndizi nyingine ambazo hazijatolewa maganda baado na pia zenye hazija iva.

Mtu mmoja aliyevaa sweta iliyo na rangi ya kijivu na rangi ya samawati, pamoja na viatu vya mvua vyeusi. Ameshikilia kifaa mkononi kilicho na maji anayoyatumia kuosha ng'ombe waliofungiwa katika sehemu fulani maalum.

Mwanamke mmoja ameshikilia ndizi zilizoiva mkononi mwake na mbele yake kwenye kibanda kuna ndizi zingine nyingi zilizoiva zilizopangwa kibanda hicho.

Sehemu moja ya shamba kubwa imelimwa na kutolewa mimea yote iliyomea huko, huku sehemu nyingine limepandwa mimea isiyoonekana kwa urahisi katika picha hii. Ndizi nyingi zimepandwa katika shamba hili na zinaonekana zikinawiri sana.

Mwanamke mmoja, aliyevaa kanzu nyeupe na kujifunga kilemba kiunoni, na pia amevaa viatu vyeupe vya mvua. Ameshika mkononi mwake, ndoo ya chuma iliyokuwa na maziwa. Mwanamke huyu anayachunga maziwa haya, akitumia kitambaa maalum kuelekea ndani ya mashine maalum.

Ng'ombe watano walio na mchanganyiko wa rangi nyeupe na nyeusi, wamekusanyika na wanakula chakula au nyasi iliyowekwa kwenye gurudumu kubwa na ng'ombe hawa waliko simama kuna nyumba ya mabati na uwanja huu ni mkubwa sana.

Mwanaume moja amesimama na kujiekeza kwa mti ulio kauka na kando yake kuna ndizi mingi zilizo vunwa kutoka shambani na kupangwa chini.

Watu wawili waliovaa kanzu za rangi nyeupe na barakoa za rangi nyeupe. Wameshirikiana katika kushika na kumwaga maziwa kutoka kwa tenki ndogo wakiendelea kuyachunga. Wakielekeza ndani ya mashine fulani maalumu

Ndizi, zilizo kwenye migomba ziko shambani, na ndizi hizo zimefunikwa na karatasi zilizo za rangi ya samawati. Karatasi hizo zimefunikwa hizo ndizi ili kuwezesha wanyama kutokuja karibu ndizi hizo kama baado hazijatolewa shambani.

Nyasi nyingi zilizokatwakatwa na kukaushwa zimefunganishwa na kuwekwa mahali maalum kwenye sehemu ya kuhifadhi nyasi hizo.

Ng'ombe wawili, walio na mchanganyiko wa rangi nyeupe na nyeusi, wamelala chini kwenye udongo. Ng'ombe mmoja amelala kana kwamba ni mgonjwa au hana uhai na ng'ombe huyo mwingine kichwa chake haionekani.

Ndizi nyingi zilizo na rangi ya kijani kibichi. Zimeekelewa chini katika mahali fulani hivi. Ndizi moja inaonekana ya kwamba inataka kuanza kuiva.

Migomba mingi ya ndizi ipo shambani, mingine matawi yao yamechomeka na kukauka, mingine bado yana rangi yake ya kijani kibichi.

Mwanaume mmoja aliyevaa kofia yuko shambani kulikopandwa ndizi. Mwanaume huyu amevuna ndizi moja na kuiinua juu mkononi , kando yake kuna ndizi zingine nyingi ambazo zimekomaa lakini bado hazijatolewa shambani.

Ndizi mingi sana zimekomaashambani na migomba yao. Migomba hii imepandwa katika milolongo. Na migomba hii kuna iliyo mchanga ambayo haijaota matunda ya ndizi na nyingine iliyoota matunda ya ndizi.

Kuna migomba mingi ya ndizi, kwenye shamba hili. Migomba mingine ina ndizi changa, zilizoanza kuota, na nyingine bado haijaanza kuota ndizi. Katika pembe ya, shamba hilo kuna mtu aliyesimama huko.

Ndizi nyingi zilizo kubwa na ambazo zimekomaa, zikiwa bado kwenye mgomba zipo shambani, shamba hili lina ndizi zingine nyingi, zingine zikiwa hazijakomaa na zingine zikiwa zinaendelea kukomaa.

Mgomba wa ndizi una ndizi iliyokuwa ishakomaa na imenawiri . Ndizi hii ina matawi yaliyokuwa bado ya kijani kibichi . Kando ya mgomba huu wa ndizi kuna ndizi nyingine pia.

Mtu mmoja ameshikilia mkononi na kutabasamu, ndizi iliyotolewa maganda katika mkono wake wa kulia, na ganda la ndizi hiyo mwenye mkono wake wa kushoto. Kando yake kuna ndizi zingine nyingi zenye bado hazijatolewa maganda, na mbele yake kuna sahani ya rangi ya samawati, anayotumia kuweka ndani akimaliza kutoa maganda hayo.

Zizi kubwa, ambalo limegawa katika sehemu ndogo ndogo ambazo kila sehemu ndama wamewekwa ndani, na ndama walio rangi ya nyeupe na nyeusi, wanaonekana wakiwa wamesimama na kuangalia kando.

Mwanaume mmoja aliyevaa koti nyeusi na kofia ya chuma nyeusi ameshikilia ndoo ya rangi ya kijani iliyo na maziwa huku anamwaga maziwa yaliyo kwenye ndoo kuelekea ndani ya mitungi iliyo ya rangi nyeupe iliyo kwenye gari ya rangi ya manjano.

Ndizi kadhaa zinaonekana zikiwa zimepangwa juu ya matawi ya ndizi ,ndizi hizi zinaonekana ni kama zimekatwa kwa minajili ya kwenda kuuzwa ,watu watatu wanaonekana wakiwa wamesimama hapo wakipanga hizo ndizi.

Ngombe watatu wamefungwa katika sehemu maalum iliyotengwa kwa ajili ya kukamuliwa na kuna watu wawili walio hapo wanajaribu kuwekea ngombe mashine za kukamua ili zikamue ngombe hao maziwa.

Ng'ombe mmoja mweusi anakula chakula kutoka ndani ya sinki iliyotengenezwa kwenye zizi na zizi hilo limetengenezwa na mabati na mbao. Kando ya zizi hilo kuna vibuyu viwili.

Mtu mmoja, ameshikilia mahindi mkononi, huku akijaribu kuyadondoa. Mahindi haya aliyoyashikilia mkononi, yanaonekana ni kana kwamba yameharibika.

Mama mmoja aliyevaa shati nyekundu anapanga ndizi zilizoiva kwa matayarisho ya kuuza. Kando yake, kuna mama mwingine pia aliyekuwa anapanga ndizi kwa ajili ya kuuza na nyuma yao kuna watu wanawatazama wakifanya kazi yao.

Mwanamme mmoja amesimama kando ya mgomba wa ndizi na kushikilia ndizi hii iliyomea kutoka kwa mgomba huo. Kando na mgomba huo kuna igomba mingine ya ndizi iliyo kwenye shamba hilo.

Mwanmume mmoja aliyevaa kofia nyeupe na kanzu nyeupe ameshikilia mikononi tanki ndogo ya chuma iliyo na maziwa ndani. Anachumga maziwa haya kutumia kitambaa cheupe kuelekea ndani ya tanki la chuma nyingine kubwa. Kando yake kuna gari nyeupe iliyo na tanki zingine nyingi za chuma zilizongang'aniwa ndani yake.

Mwanaume mmoja ana jembe mkononi na amelima na kupanda mgomba wa ndizi, kando yake kuna watoto watatu wanamtazama akifanya kazi hiyo, na kando ya watoto hao kuna pikipiki iliyoegeshwa hapo.

Mkono wa mtu umeshikilia ndizi moja iliyo ya rangi nyeupe, kwa sababu, ya kutolewa ganda lake la nje, lililo la kijani kibichi. Kando na mkono huo, kuna ndizi nyingine zilizo za rangi ya kijani kibichi, kwa sababu, bado hazijatolewa ngozi yake.

Mwanamke mmoja akiwa maechuchuma chini. Ameshika mkononi chupa anayotumia kukamua maziwa ya ng'ombe akiweka ndani. Kando yake kuna ng'ombe aliyefungwa miguu akiwa anakamuliwa.

Ndizi ambazo zimekomaa, zinaonekana zikiwa zimelegea kutoka juu ya mgomba. Katika huo mgomba, kunaonekana kuwa na majani ya mgomba ambayo yamekauka na mengine ambayo bado yako kijani kibichi na yamenawiri.

Watu wengi wamesimama kando ya sufuria huku wakiwa na sahani mikononi zilizo ndani ya sinia wakingoja kupakuliwa maziwa maalum na mwanamke mmoja anayepakua.

Maindi, yaliyoya rangi ya manjano, yametolewa maganda ya nje na maganda hayo, yametumika kuyafunga mahindi hayo kwenye kamba, ndani ya chumba, kilichokuwa na moshi uliofanya mahindi hayo ukaweza kuwa nyeusi. Katika chumba hicho, kuna mbao na kwenye mbao hiyo, chupa ya rangi ya manjano imeekelewa huko.

Mwanaume mmoja ana ndoo nyeupe mkononi iliyo na maziwa na maziwa hayo anayamwaga ndani ya tanki ndogo ya chuma na kando yake kuna mwanaume mwingine aliye na kalamu mkononi huku anaandika kwenye kitabu alichiekelea juu ya tanki ingine ndogo ya chuma ya maziwa na tanki hizo ziko juu ya pikipiki.

Mwanamke mmoja amesimama na kuegemea kreti iliyo na ndizi zilizoiva ndani yake. Mwanamke huyu mkononi ameshika ndizi moja akiwa anaikula. Mbele ya kriti hiyo kuna ndizi nyingine nyingi zilizowekwa mahali palipotaandikwa gunia nyeupe. Kando ya huyu mwanamke kuna mtu amesimama hapo.

Mwanamme mmoja aliyevaa kofia nyeupe, na shati ya rangi ya samawati yu shambani kulikopandwa ndizi. Mwanamme huyo ameshikilia karatasi ya rangi ya manjano na anaifunga kwenye ndizi hiyo shambani. Nyuma yake kuna tenki nyeusi.

Duka linaloitwa Destiny Dairies ambalo lina ATM ya maziwa na watu wengi wakisimama wakiwa wamefunga mstari mbele yake. Kuna bango lililoandikwa fast priced milk na picha ye ng'ombe kwenye duka hilo.

Wanaume wawili, walio vaa kofia za rangi ya manjano, na shati za rangi ya samawati, wameinua juu tanki zilizo na maziwa, huku wakiyamwaga kuelekea sehemu fulani, iliyokubwa, nje, mna wanaume wengine wamesimama huko, huku wanawaangalia hawa wakiendelea na kazi yao.

Mwanaume mmoja anaonekana akiwa shambani akiwa anajaribu kutoa ndizi mmoja kutoka kwenye mgomba , ndizi hizo hazijakapa kwenye mgomba sehemu hiyo inaonekana kuwa sehemu ya shamba.

Mtu mmoja aliyevaa kilemba cheupe na shati nyeupe amesimama katikati ya shamba huku akitazama ndizi refu refu zilizokuwa zimekomaa shambani.

Ng'ombe wengi, wamelala chini kwenye zizi. Ng'ombe wengine wamelala kana kwamba ni kama ni wagonjwa au hawana uhai. Na zizi hili la ng'ombe halijatengenezwa chini bali liko na udongo na nyasi zilizobakishwa na ng'ombe.

Mwanaume mmoja, aliye vaa kofia ya rangi ya manjano na kanzu ya rangi ya manjano, mgongoni amebeba tenki ndogo ya rangi ya manjano, anayotumia, kunyunyiza, ngombe dawa au kuosha, ngombe, ngombe hio iko kwenye zizi na, ngombe hio, ina rangi nyeusi, na nyeupe.

Ndizi nyingi zilizokaribia kuiva na zingine zilizoiva zimepangwa chini kwenye chombo fulani kwenye sakafu huku zingine zikiwa ndani ya creti zilizo ndani ya creti zinaonekana kuwa zimeiva sana.

Ng'ombe moja nyeeupe imesimama mahali ambapo kumekauka sana na chini ya ng'ombe huyo kuna mwanaume ambaye amechuchuma na ndoo ya rangi ya samawati akimkamua ng;ombe huyo.

Mkono wa mtu uliovaa nguo ya rangi ya samawati. Umeshikilia mmea mmoja wa ndizi. Mmea huu wa ndizi una mashimo kwenye matawi yake. Ishara ya kuwa wadudu wa mimea wako shambani humo wakivamia mimea hiyo ya ndizi.

Migomba midogo midogo ya ndizi ambayo haijakomaa imepandwa katika shamba kubwa asana, migomba hii imenawiri na imepangwa kwa mpangilio.

Shamba hili lina migomba mingi ya ndizi. Migomba mingine ni mingi sana na imepandwa kwa pamoja pamoja. Mingine ni midogo na ndio inanawiri saa ina imepandwa na kuachiwa nafasi kubwa kubwa. Na mimea mingine ni ndogo kwenye shamba hiyo isilojulikana kwa sababu haionekana kwa urahisi.

Mama moja aliyevaa kilemba cha rangi ya zambarau. Anaonekana akiwa amesimama mbele ya jumba kubwa la gorofa akiwa anauza ndizi, na kando yake kunaonekana mtu aliyekuwa amevaa shati ya kijani kipichi.

Ng'ombe kadhaa wanaonekana wakiwa katika zizi la ng'ombe ambalo limetengenezwa katika njia ya ustadi. Ng'ombe hao wanaonekana wakikula chakula au nyasi ya ng'ombe ambayo imekaushwa. Mbele ya hizo nyasi kunaonekana kuwa na chakula ya ng'ombe ambayo imeshakwa.

Mkono uliovalishwa glavu nyeusi unaonekana ukiwa umeshika kifaa au mashine ya kukamua ya ng'ombe. Kando yake kunaonekana ng'ombe akiwa amesimama na kifaa hicho kikiwa kimeelekezwa kwenye matiti ya ng'ombe tayari kuanza kukamua.

Ngombe wawili wenye rangi nyeusi na nyeupe wamefungwa miguu na ng'ombe hawa wako zizini. Ng'ombe hawa wamefungwa miguu kwa ajili ya kukamuliwa kwa sababu ng'ombe mmoja amewekelewa mashine ya kukamua inayoendelea kukamua maziwa.

Mwanaume mmoja aliyevaa ovaloli ya rangi ya kijani kibichi, ameketi kwenye zizi akikamua ng'ombe maziwa akiyaweka kwa ndoo nyeupe, hapo ndani ya zizi na ng'ombe wengine wengi ambao pia wanangoja kukamwa.

Mwanamke mmoja ameshikilia kifaa fulani mkononi mwake, huku kuna watu wengine kando yake waliokuwa wamevaa kofia nyeupe na kanzu za rangi nyeupe wakiwa wanasikia ni kana kwamba wanapewa maagizo ama wanafunzwa jinsi ya kutumia chombo hicho.

Mwanamke mmoja, ametabasamu na kushika ndizi ,ambayo bado iko shambani kwenye mgomba. Mwanamke huyu, anaangalia kuelekea sehemu fulani ni kama kuna mtu mbele yake anayempiga picha wakati huo akishika ndizi hiyo.

Ngombe mmoja mwenye rangi nyeusi na nyeupe amefungwa na nyororo, huku kuna mwanaume aliyechuchuma chini ya ngombe huyo akimkamua akiweka maziwa haya kwenye ndoo. Mwanaume huyu amevaa vitatu vya mvua na Kofia iliyo na rangi nyeupe na ya samawati.

Mwanaume mmoja, aliye na jembe mkononi, amelima na kupanda, mgomba wa ndizi, kando yake, kuna watoto watatu, walio simama hapo na kumwangalia akiwa anapanda mgomba huo.

Sufuria iliyo na maziwa mala ndani yake imewekelewa kwenye sakafu. Maziwa hayo yanadhaniwa kuwa ya ilikuwa imejaa na sasa yamechemka hadi kiwango hiki.

Ndizi nyingi zilizovunwa kutoka shambani zimepangwa kwenye sakafu kwa mpangilio maalum, ndizi hizi ni kubwa na ni refu sana.

Ndama wadogo walio na rangi nyeupe na nyeusi wamesimama katika sehemu ya zizi. Zizi hii imegawa kwa vikundi vingi na katika vikundi vingine kuna ndama wengine huko pia.

Mwanaume mmoja, amesimaa kando ya shamba, na, ndani ya shamba hilo, kuna migomba mingi ya ndizi, mingine ni michanga, na aijaota ndizi, na, mingine ni mikubwa, na imeota ndizi, mwanaume huyu, ameinua mkpko na kushika ndizi hizo, zilizokuwa zimemea, kutoka kwa mgomba.

Ndizi kadhaa zimepandwa shambani kwa milolongo mingi. Ndizi nyingine zinaonekana kuwa kubwa sana na refu sana na zingine bado kukomaa na kuleta matunda ya ndizi.

Mwanamke mmoja aliyevaa nguo ya rangi ya hudhurungi amesimama mbele kuliko na ndizi ambazo zimevunwa kutoka shambani. Kando na hapo aliposimama kuna migomba mingi ya ndizi shambani.

Ng'ombe mweusi aliye na madoadoa meupe anaonekana akiwa amefungwa na kamba kwenye mti, ng'ombe huyu anaonekana akiwa kwenye hali isiyo nzuri na anasiamama katika sehemu iliyo na udongo na nyuma yake kuna sehemu iliyo na mimea.

Ngombe mmoja alie na rangi nyeupe na madoadoa meusi anaonekana akiwa ndani ya zizi na kando yake kuna kifaa cha kukamua kikiendelea kukamua ngombe huyo maziwa

Sehemu hii kunaonekana kuwa ni ya mimea mingi ya ndizi zilizokomaa, lakini bado hazijaleta mdizi zenyewe. Kando ya ndizi hizo kunaonekana kuwa na miti mingi iliyomea hapo kando.

Mgomba wa ndizi, umekomaa ukanawili, na kuota, matunda ya ndizi, ndizi hii bado haijakomaa na, matawi yake yamenawili na kuwa na afya nzuri.

Watu kadhaa wamesimama mbele ya mahali palipoandikwa milk ATM . Watu hawa wanadhaniwa kuwa wamekuja kununua maziwa kutoka kwa ATM ya duka linalojiita Destiny Diaries . Kando yao kuna ndoo kubwa za maziwa zilizowekwa hapo.

Ndizi nyingi zilizovunwa kutoka shambani zimeekelewa chini na kupangwa kwa mpangilio maalum. Ndizi hizi ni kubwa sana na sehemu hii ndizi zilizopangwa inadhaniwa kuwa ni sokoni kwa sababu kuna watu wengi waliokuwa wanaendelea na shughuli mbali mbali.

Ndizi nyingi zilizokomaa na kuwa kubwa zimepakiwa juu ya sehemu ya juu ya gari, ambapo halionekani vizuri katika picha hii, bali madirisha yake na sehemu ya juu inaonekana.

Shamba kubwa linaonekana likiwa limepandwa mimea ya ndizi ,ndizi hizo zimepangwa katika laini na kuna ndizi kubwa zishakomaa na ndogo ambazo hazijakomaa na shamba hilo linaonekana kuwa limepaririwa na kando ya shamba kunaonekana kuwa na mmea mwitu.

Bilauri moja ya kioo imewekelewa sehemu iliyo nyeusi. Bilauri hii, ina maziwa yaliyoganda ndani yake. Maziwa haya, ni ya rangi nyeupe na maziwa haya, hayajajaa kwenye bilauri hii.

Mwanamme mmoja anaonekana akiwa amesimama na kuinua tanki moja lililojaa maziwa, na kuyachunga kwenda kwa sufuria kubwa iliyo na kichungi cha kitambaa kutoka juu. Kando yake kunaonekana kuwa na tanki zingine nyingi za maziwa zinazongoja kupimwa pia.

Ndizi kadhaa ziko shambani zikiwa bado zinamea. Ndizi hizo kunazo zenye ni changa na kunazo zenye ni kubwa. Matawi yake yamenawiri sana, hakuna yaliyokauka kuonyesha ni mahali penye si pa jua sana na katika picha hii, mawingu yanaonekana.

Mwanamme mmoja aliyevaa Kofia nyeusi na Sweta nyeusi ,ana tanki mbili za chuma ya Maziwa juu ya pikipiki yake . Kando yake kuna gari kubwa iliyoandikwa Mt Kenya milk na watu wamesimama nje ya gari hilo.

Mama mmoja ana kijiko mkononi na anapakua wali au chakula katika sahani zilizo ndani ya sinia. Kando yake kuna wanawake wengine, ambao wanadhaniwa kuwa wanangoja kupakuliwa chakula hicho.

Mwanamke mmoja aliyevaa barakoa nyeusi na kanzu ya rangi ya samawati na glavu nyeupe ana kifaa maalum mkononi cha kupima joto huku akiwa amekielekeza ndani ya tanki ndogo za chuma zilizo na maziwa.

Mtu mmoja aliyevaa kanzu nyeupe, barakoa, neti ya nywele na glavu mkononi anashikilia chupa nyeupe mkononi mwake. Mtu huyu anaonekana kuwa katika maabara na anajaribu kufanya majaribio.

Ndizi kadhaa zimepangwa kwa ustaarabu katika sehemu fulani inayoonekana ni kama ni mahala pa kuuza mandizi hizo . Ndizi hizi zinaonekana ni ndizi zimekomaa na kuna mtu anaonekana akiwa anazipanga.

Ndizi kubwa tatu, mbili zikiwa refu sana na moja ikiwa sio refu sana zimeegeshwa kando na mbao, ndizi hizi ni mbichi na ni za kijani kibichi.

Wanawake wawili waliovaa mavazi meupe na kuvaa barakoa nyeupe na kufunga vilemba vyeupe kichwani wanapima maziwa kutoka kwa ndoo kubwa kuelekea kwa karatasi. kando yao kuna watu wengine wanaoendelea na shughuli zao mmoja akiwa anawapiga picha.